Sokoni kuna nguo nyingi za kila aina zikiwa zimepangwa kwenye meza zikiwa zinaning'inia kuwavutia. Zengine ni za watoto, wanawake na wanaume. Zina rangi na mitindo tofauti kama vile mashati, suruali, blauzi, sketi na gauni.

Kuna pango la mchoro wa mfano wa nyumba juu la paa lake kuna kofia nyekundu ilivaliwa kama kinga, chini ya mchoro kuna maandishi yanaonekana kwa herufi kubwa. Pango hilo linaonyesha ujumbe kuhusu usalama wa makazi.

Magari mengi ya rangi tofauti yamepangwa kwa mistari nje ya eneo la biashara. Mpangilio huu unaonyesha utofauti wa chaguzi zinazopatikana pale. Hali hii inawezesha usimamizi bora na kurahisisha mchakato wa ununuzi wa magari.

Kwenye ukumbi wa maonyesho ya magari. Gari ya aina na rangi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mazingira yanaonekana safi na ya kitaalamu wakisisitiza ubora wa bidhaa zinazotolewa. Magari yamewekwa kwa nafasi nzuri yakionyesha utofauti wa uchaguzi.

Kwenye kibanda, kuna shanga za aina nyingi zilizopangwa pale kwa ajili ya kuuzwa. Shanga hizi ni za rangi tofauti tofauti na hata kuna zile zilizo na rangi ya taifa. Kando ya shanga, kuna mishipi na hata mikoba ya kufungia bidhaa zenyewe mteja anaponunua. Kuna mteja anayeonekana kuchagua shanga zake hukuu muuzaji akiwa ameketi.

Kwenye meza kuna kidude cha kijigari kilichopo kwenye kibanio cha karatasi. Kando yake kuna kalamu ambayo imetumika kuandika kwenye karatasi iliyoshikiliwa. Kuna mtu anayempokeza mwenzake funguo za gari.

Kuna sanamu nyingi zilizomo chumbani. Baadhi ya sanamu zimebandikwa ukutani huku zingine zikiwa zimepangwa vizuri kwenye sakafu. Baadhi ya sanamu hizi ni wanyama na hata mapu ya nchi ya Kenya. Sanamu hizi zimechongwa na kupakwa rangi inayozifaa ili kutoa mwonekano kamili wa mnyama anayekusudiwa.

Kuna viatu vya magurudumu vilivyopangwa kwa pamoja. Viatu hivi vina rangi tofuti kama vile nyekundu, nyeupe na hata nyeusi. Viatu hivi vimepangwa pale kwa ajili ya kuuzwa na vinaweza kuvaliwa na wasichana au wavulana.

Kwenye mtandao wa simu, kuna programu ya shirika la Mpesa. Linaonyesha jinsi mhusika alivyotumia pesa na kiwango alichosalia nacho. Isotoshe, kuna maonyesho ya kumrai kutumia programu hiyo iwapo atataka.

Sokoni kumejaa wateja pamoja na wauzaji. Bidhaa mbalimbali kama vile nguo za aina mbalimbali, mifuko ya kubebea bidhaa na hata vyakula vipo pale kwa ajili ya kuuzwa. Wateja wanaonekana wakijichagulia bidhaa wanazozihitaji.

Kuna familia iliyo kwa daktari wote wakionekana na furaha na utulivu. Kando yake kuna maandishi ya kuwarai watu kujichukulia bima ya afya waipendayo kulingana na kiwango cha pesa wanachotaka. Isitoshe, kuna nambari ya simu. Hii ni poster ya kuwajulisha watu kuhusu bima hii.

Familia walioketi kwa pamoja huku wakionekana wenye furaha na utulivu hapo kwenye jeledi. Wamebeba kitu kilicho kama paji ya vichwa vyao kuashiria kujikinga. Kando yake kuna maandishi ya bima ya afya. Kitu hiki kinaonekana kuwa mwongozo wa kinachotakikana ili mtu kupata bima hiyo. Chini yake kuna njia za mawasiliano na wahusika nambari zao za simu.

Kuna magari mengi yaliyopakiwa kwenye sehemu ya kuegesha magari nje. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti kama vile samawati na nyeupe. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na yote yako kwenye hali nzuri.

Kuna poster inayoelezea tangazo la bima rahisi. Linahamasisha wamiliki wa magari ya kibinafsi kununua bima kulingana na kiwango wanachokitaka. Lengo ni kuhakikisha usalama na utiaji wa sheria za barabarani.

Magari yameegezwa chini ya kivuli. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na pia ya marangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu na kijivu. Yote yanaonekana yakiwa mapya na kuna uwezekano kuwa yamewekwa pale kwa ajili ya kuuzwa.

Kuna gari kubwa la rangi nyeusi barabarani. Gari hili limebeba magari mengine madogo madogo ya aina mbali mbali. Isitoshe magari yaliyobebwa yana rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na nyeupe. Barabara inayotumika kusafirisha magari haya ni mzuri mno.

Kwenye kabati la nguo, kuna nguo zilizotengenezwa kwa mishono mbalimbali. Nguo hizi zimepangwa na kuhifadhiwa vizuri. Miongoni mwa nguo hizi kuna zile zilizoshonwa kwa vitenge. Kuna nguo zilizokunjwa na zilizobandikwa. Mahali hapa pana usafi wa hali ya juu. Nguo hizo ziko pale kwa ajili ya kuuzwa.

Viatu vya aina mbali mbali vimejazwa katika sehemu moja sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Viatu hivi vina rangi mbali mbali kama vile nyeusi na samawati. Viatu hivi vinaweza kuvaliwa na watoto au watu wazima kulingana na ukubwa au udogo wa mguu.

Kuna gari kubwa jeupe kwenye barabara. Gari hili jeupe limebeba gari ndogo la rangi ya samawati ili kulisafirisha kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Barabara yenyewe imetengenezwa vizuri na kufanya usafiri kuwa rahisi.

Kuna pesa zilizojazwa kwenye sehemu moja. Kuna shilingi kumi, ishirini na hata shilingi tano. Pesa hizi hazijapangwa kulingana na aina ya shilingi, kwa hivyo ni ngumu kujua idadi ya pesa iliyo pale. Pesa hizi ni za Kenya.

Kwenye chumba kuna mayai mengi yaliyohifadhiwa kwenye vifaa maalum vya rangi mbalimbali kama vile nyekundu, manjano na hata kijani kibichi. Hii ni kwa ajili ya kuyazuia mayai haya yasije yakapasuka. Haya ni mayai ya kuku.

Matunda mbali mbali kama vile machungwa, papai, avokado na mengine mingi yamepangwa kila aina kwenye nafasi yake. Kuna chombo cha samawati ambacho ni cha kuchagulia matunda yatakayo pendeza mnunuzi. Matunda mengine yamepakiwa kwenye mikebe iliyofunikwa. Kuna watu na mmoja wapo ambaye ni mfanyibiashara anaonekana ni kama ametekwa na kitu.

Mkono wa mtu umeishikilia simu. Mtu huyu anaiangalia simu yake haswa upande wa mpesa. Simu inaonyesha salio la pesa zake na jinsi alivyotumia pesa hizo kwa kuzituma sehemu mbalimbali.

Kuna viazi, vitunguu na nyanya zilizopangwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Kila aina imepangwa kwa nafasi yake. Nyanya zimepangwa kulingana na umbivu na umbichi wake. Vyakula hivi ni muhimu kwa afya ya binadamu.

Mkono wa mtu wa kike umeshika hela elfu mbili taslimu za Kenya, kando na hayo kuna rununu, mhudumu huyu wa shirika la Mpesa anamsaidia mteja kuekeza pesa hizo kwa njia ya Mpesa, ili aweze kuzitumia anavyokusudia.

Magari ya aina mbali mbali yamepakiwa kwenye kinachoonekana kama chumba kikubwa. Magari haya ni ya rangi tofauti pia kama vile nyeusi na nyekundu. Chumba hiki kina ukuta wa vioo vinavyo mruhusu mtu kuona ndani kuliko na magari.

Kuna gari kubwa la rangi ya chungwa barabarani. Gari hili limebeba magari mengine madogo madogo ya aina mbalimbali. Isitoshe, magari yaliyobebwa yana rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na nyeupe. Barabara inayotumika kusafirisha magari haya ni nzuri mno.

Angani kumejaa rangi ya samawati na mawingu kwa umbali. Haya ni mazingira yenye utulivu sana. Kuna magari ya aina mbali mbali yaliyopangwa kwa mstari mmoja. Magari haya yana rangi tofauti kama vile nyeupe na kijivu.

Kuna gari kubwa la rangi ya chungwa barabarani. Gari hilo limegawanywa na kuwa na sehemu ya juu na chini. Limebeba magari mengine madogo madogo kwenye sehemu hizo. Magari yanayosafirishwa ni ya aina na rangi tofauti tofauti. Barabara yenyewe Iko sawa kabisa.

Maduka mbalimbali yamefunguliwa kwa ajili ya ufanyi biashara. Kuna mtu aliyeketi chini mbele ya duka moja lililofungwa. Vilevile, kuna mteja anayeendesha baiskeli kuelekea dukani. Kuna pahali pa kukaa mbele ya duka kwa ajili ya kupumzika kama vile mteja anapoinywa soda yake.

Mwanaume aliyevalia kofia ya samawati na mavazi rasmi anatabasamu huku uso wake ukiashiria matumaini. Hii ni poster inayowajulisha watu kuhusu kuwepo kwa bima ya ujenzi. Miongoni mwa maandishi ni mambo yanayoweza sababisha kusambaratika kwa majengo kama vile upepo mkali, mafuriko na hata moto.

Kuna mtu aliyeshika pesa alizozigawanya kwa mafungu mawili mikononi. Anaitumia mipira iliyoko mezani kuifunga pesa hizo kwa mafungu aliyohesabu na kuyatenga. Pesa hizi ni za asili ya Kenya.

Magari ya aina mbalimbali yamepangwa katika sehemu ya juu na chini. Katika sehemu ya juu, kuna watu waliosimama mbele ya magari. Magari haya ni ya rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati na kijivu.

Kuna aina ya gari ambalo limepakiwa nje ya lango jeusi. Gari hili ni la rangi ya kijivu nje. Gari hili lina taa kwenye sehemu mbalimbali. Kwenye gari kuna kijisanduku kidogo cha mbao.

Kuna kampuni ya magari katika sehemu hii. Magari haya yamepangwa pale kwa ajili ya kuwaruhusu wateja kuyaona. Magari yale yana rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na kijivu. Magari haya ni mapya na yanapendeza sana.

Ni wakati wa usiku. Kuna magari yaliyopakiwa nje ya jengo. Jengo hili la ghorofa lina taa zinazowaka kwa kutoa mwangaza mkali ili kuwaruhusu watu walio ndani kuendeleza shughuli zao. Taa hizi ni kwa ajili ya usalama pia.

Umati wa watu, wake kwa wanaume wamejaa sokoni. Hawa ni wateja pamoja na wafanyibiashara. Hili ni soko la vyakula mbalimbali vinavyovunwa kutoka shambani kama vile mboga. Kila mtu yuko makini kutafuta kilichomfikisha pale. Kuna magunia yaliyojazwa bidhaa pia.

Magari ya aina mbali mbali yameegeshwa kwenye sehemu ya nje chini ya kivuli. Kuna mimea kama vile miti karibu na magari hayo. Magari hayo ni ya rangi tofauti kama vile nyeusi na nyeupe. Kuna mtu aliyesimama karibu na magari hayo.

Kuna magari yaliyopakiwa kwenye sehemu ya nje palipo na nyasi. Gari hizi ni za rangi na aina tofauti tofauti. Miongoni mwa magari haya ni gari ambalo lina maandishi yanayotoa tangazo kuhusu uwepo wa kampuni inayopeana mkopo.

Umati wa watu umejaa sokoni. Kuna wafanyibiashara wanaosafirisha bidhaa zao kwa mikokoteni na hata wengine kwa magari. Kuna nyanya nyingi zilizowekelewa kwa boksi zilizoundwa kwa mbao na kupangwa pale kwa ajili ya kuuzwa.

Mboga za majani za aina mbalimbali zimepangwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Wauzaji wameketi na kuwasubiri wanunuzi wao kwa hamu na ghamu. Kuna muuzaji mmoja wa kiume ambaye anamhudumia mteja wa kike kwa kumuuzia mboga azitakazo.

Mwanamke anayeonekana kuwa na maumivu yupo kwenye posta. Posta hii ni ya bima inayoshughulikia wanaopata ajali. Imetengenezwa kwa ajili ya kuwajulisha watu kuhusu uwepo wa bima hii maanake kwenye posta kumetiwa nambari ya simu.

Mafungu ya noti nyingi za shilingi mia moja pesa taslimu za Kenya yapo mezani. Hela hizi zimetapakaa kote kote mezani. Pesa hizi zina picha ya aliyekuwa rais wa kwanza nchini Kenya. Pesa hizi zimewekwa pale kwa ajili ya kuhesabiwa na kupangwa vizuri.

Kuna magurudumu yaliyojazwa kwenye sehemu moja. Magurudumu haya ni makubwa makubwa yenye rangi nyeusi. Magurudumu haya yamepangwa vizuri kwa ajili ya uuzaji. Haya ni magurudumu ya magari makubwa.

Gari jipwa limeegeshwa katika jumba la maonyesho. Gari hili ni la rangi nyeusi. Kwenye paa kuna taa nyingi zinazowaka na sakafu la jumba lenyewe ni safi mno. Kuna mlango mkubwa mweupe nyuma ya gari, madirisha ya jumba hili ni ya vioo.

Kuna aina za taslimu za Kenya za aina ya shilingi na noti kwenye meza. Noti ni za shilingi hamsini, mia mbili na hata zingine nyingi. Pesa hizi zinahesabiwa na kupangwa kwa makundi mbalimbali. Kuna mkono unaohesabu pesa izo mezani.